Vifungashio pamoja na vyuma vidogo vilivyochapishwa maneno yasomekayo "Medivac" tetekuwanga, vilivyochapishwa maneno yanayoashiria maelekezo ya kutumia bidhaa hiyo; ikiashiria ni bidhaa ama chombo kilichohifadhi dawa za mifugo ama pembejeo za kilimo.

Eneo la ndani mfano wa duka lililo na rafu zilizo hifadhi vifungashio pamoja na vyombo, zilizo hifadhi mfano wa dawa za mifugo na pembejeo za kilimo, iliashiria eneo maalumu linalotumika kwa ajili kununua na kuuza bidhaa hizo.

Chombo mfano wa chupa chenye rangi ya zambarau kilichochapishwa maneno yasomekayo "Supa mbwa" na kuchorwa picha mfano wa mnyama aina ya mbwa ikiashiria ni chupa ama chombo kilichohifadhi madawa au pembejeo za kilimo.

Chombo chenye rangi nyeupe, pamoja na kifungashio chenye rangi nyeupe mchanganyiko na nyeusi, kilichochapishwa maneno yasomekayo Tayari kwa Kutumia, na kuchorwa wanyama mfano wa mbuzi, ng'ombe pamoja na kondoo, ikiashiria ni vyombo vilivyohifadhi madawa ama chakula cha wanyama.

Mtu aliyepo katika eneo la ndani lenye mkusanyiko wa rafu zilizohifadhi bidhaa mfano wa nafaka pamoja na mbegu, ikiashiria ni eneo litumikalo kuhifadhi bidhaa hizo ama eneo linalotumika kwa ajili ya kuuza au kununua bidhaa za dawa na kilimo.

Kifungashio pamoja na chupa maalumu yenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na kijani. Kilichochorwa picha mfano wa mbwa pamoja na paka, na maneno elekezi ya uhifadhi ama matumizi ya dawa hiyo, inayoashiria ni dawa maalumu ama chakula kwa ajili ya wanyama.

Chombo pamoja na kifungashio kilichochapishwa maneno yasomekayo ¨ASHDOX-N ¨ na kuchorwa picha mfano wa kuku na maelezo yaliyochapishwa katika vyombo hivyo. Ikiashiria ni dawa ama chakula kwa ajili ya wanyama.

Chombo maalumu chenye rangi mchanganyiko nyeusi pamoja na machungwa kilicho chapishwa maneno yasomekayo "STELADONE", pamoja na mnyama aliyechorwa mfano wa ng'ombe ikwa na maandishi elekezi yenye kusaidia kuhifadhi ama matumizi ya dawa hiyo ikiashiria ni dawa za wanyama.

Chupa ndogo pamoja na kifungashio kilichochapishwa maneno yasomekayo, suluhisho la kuchoma sindano ya tiba juu ya vijidudu vya ndani pamoja na nje, na kuchorwa picha ya mnyama mfano wa ng'ombe, ikiashiria ni dawa itumikayo kuwatibu wanyama.

Kifungashio chenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na nyekundu kilichochorwa picha zinazoashiria wanyama mfano wa: ng'ombe, mbuzi, kondoo pamoja na mbwa; na maneno yaliyochapishwa katika kifungashio hicho, ikiashiria ni maneno elekezi ya uhifadhi wa dawa hiyo ama bidhaa hiyo kwa ajili ya kutumika kwa wanyama.

Kifungashio maalumu chenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na kijani, kilichochapishwa maneno yasomekayo; unga wa tailorsine na kuchorwa picha mfano wa ndege kama njiwa na kuku, ikiashiria nikifungashio kilichohifadhi dawa ama chakula cha ndege hao.

Kifungashio chenye rangi tofautitofauti, kilichochapishwa maneno yasomekayo "afya nzuri ya asili" na kuchorwa picha za wanyama mfano wa mbwa pamoja na paka. Ikiashiria ni kifungashio kilichohifadhi chakula cha wanyama ama madawa kwa ajili ya matumizi ya wanyama.

Chombo maalumu chenye rangi mchanganyiko; nyeupe pamoja na nyekundu kilichochapishwa maneno yasomekayo 'KUPACIDE', pamoja na kuchorwa picha mfano wa wanyama kama mbuzi na kuku, ikiashiria ni chupa iliyohifadhi chakula au madawa kwaajili ya wanyama hao.

Kabati lilotengenezwa kwa ustadi na kuwekwa vioo vinavyoruhusu kuona kilichopo ndani, yenye mjumuiko wa safu zilizohifadhi bidhaa ama dawa zitumikazo kwa ajili ya matumizi ya wanyama.

Chombo chenye rangi nyeupe, kilichochapishwa maneno ya rangi nyekundu, yasomekayo"KOKRIPOLI", pamoja na picha mfano wa kuku na maelekezo mengine yanayoashiria ni maelekezo ya kutumia bidhaa hiyo, inayoonekana kuwa ni dawa ama chakula cha kuku.

Eneo la ndani linalojumuisha rafu zilizohifadhi bidhaa zilizomo ndani ya vifungashio mfano wa chupa, na baadhi ya vifungashio hivyo vikiwa vimechorwa picha mfano wa ng'ombe na wanyama. Ikiashiria ni duka ama eneo lenye kuuza ama kununua bidhaa za dawa, ama vyakula vya wanyama.

Mtu aliyevalia mavazi ya rangi nyeusi, akiwa katika eneo lililozungukwa na miti ya mazao ya biashara aina ya migomba. Akiwa ameshika zao hilo la biashara aina ya ndizi, ikiashiria ni mkulima au msimamizi wa eneo hilo anayefanya kazi ya kulima na kuvuna mazao hayo ya biashara.

Eneo la nje lililo pandwa miche ya zao la biashara aina ya vitunguu vilivyo ota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, katika mistari iliyo nyooka pamoja na mabomba madogo yenye rangi nyeusi ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji .

Eneo lenye mkusanyiko wa masanduku ya umbo la mraba, yaliyohifadhi zao la biashara aina ya nyanya, zilizokwiva kwa rangi nyekundu katika eneo linaloashiria kuwa ni shamba, ikiashiria ni eneo linalotumika, kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo.

Eneo kubwa la wazi lililopandwa miche ya nyanya kama zao la biashara, iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kulima na kuvuna bidhaa hizo.

Watu waliopo katika eneo lililozungukwa na uoto wa asili pamoja na mazao ya biashara aina ya mananasi wanayoyavuna na kuyahifadhi katika vyombo vya umbo mraba vyenye rangi nyekundu, ikiashiria ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya kupanda mazao hayo.

Watu wawili waliobeba mazao ya biashara ya matunda aina ya maembe, waliozungukwa na miti iliyoshamiri matunda hayo, ikiashiria ni wafanyakazi, ama wakulima watumikao kwa ajili ya kuandaa na kuuza bidhaa hizo.

Eneo la wazi lililo tambararelililopo pembezoni ya hifadhi ya barabara, iliyopandwa mazao yaliyochipua kwa rangi ya kijani kibichi, na masanduku yaliyohifadhi zao la biashara aina ya nyanya ikiashiria ni eneo la shamba lililotumika kupandwa bidhaa hizo.

Jopo la watu waliobeba vifungashio kwenye zao la biashara aina ya vitunguu, waliopo katika eneo kubwa la wazi lililo tambarare, lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha majani mafupi pamoja na vichaka, likiashiria ni eneo mfano wa shamba, litumikalo kwa ajili ya kupanda na kuvuna bidhaa hizo.

Zao la biashara aina ya vitunguu, zilivyorundikwa ama kuwekwa sehemu maalumu, inayoashiria ni baada ya mavuno, iliyozunguukwa na nyasi fupi na vichaka ikiashiria ni eneo la shamba litumikalo kwa ajili ya kupanda na kuvuna vitunguu.

Mtu aliyevalia fulana ya rangi nyeusi pamoja na kofia aliyeegemea katika zao la biashara aina ya kabichi, aliyepo katika eneo la wazi lililo na vichaka vifupi pamoja na majani, ikiashiria ni eneo la shamba lililotumika kwa ajili ya kupanda na kuvuna zao hilo la biashara.

Eneo la wazi lenye mjumuiko wa zao la biashara aina ya vitunguu viliyopangwa katika safu zilizonyooka, katika eneo lililowazi linaloashiria ni eneo la shamba, litumikalo kwa ajili ya kulima bidhaa hizo za biashara.

Jopo la watu waliopo katika eneo maalumu lenye mkusanyiko wa zao la biashara aina ya kahawa iliokomaa na kuivaa kwa rangi nyekundu ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kuchakata na kuandaa zao hilo.

Mazao mfano wa viazi ama tangawizi, yaliyopo katika eneo lenye udongo unaoashiria rutuba katika eneo kubwa la wazi lililotambarare, lililozungukwa na miche au mazao hayo yaliyoota na kushamiri kwa rangi ya kijani kibichi.

Zao la biashara aina ya mahindi, lililohifadhiwa ama kuning'inizwa katika eneo maalumu lililotengenezwa kwa miti, kama mfumo wa asili unaotumika kuhifadhi ama kukausha mahindi hayo, ili yakae muda mrefu.

Eneo lililo tulivu lilizongukwa na migomba iliyoota na kukoma kwa rangi ya kijani kibichi linalotumika kuzalisha zao la bishara aina ya ndizi likiashiria ni eneo maalumu litumikalo kwa kilimo cha zao la biashara.

Eneo la wazi lililo na mjumuiko wa miti ya migomba lililoota ndizi na kushamiri kwa rangi ya kijani kibichi, linaloashiria ni eneo maalumu litumikalo kwaajili ya kilimo cha bidhaa hiyo ama zao hilo la biashara.

Eneo kubwa la wazi lililojumuisha miti mfano wa migomba, itumikayo kwa ajili ya kuzalisha mazao ya biashara aina ya ndizi, iliyozungukwa kwa rangi ya kijani kibichi katika mimea hiyo iliyoshamiri, ikiashiria ni eneo maalumu litumikalo kwa ajili ya kupanda bidhaa hizo.

Mtu aliyepo katika eneo la wazi lilo tambarare lilozungukwa na uoto wa asili, akiwa ameshika zao la biashara aina ya vitunguu. Ikiashiria ni mkulima mwenye kuvuna mazao hayo.

Watu wawili waliopo katika eneo la bustani ama kitalu, kilichopandwa bidhaa mfano wa kabichi iliyoota na kukomaa kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni wakulima wa zao la biashara.

Jopo la watu waliopo katika eneo la nje, lililozungukwa na vifungashio vilivyohifadhi zao la kahawa, iliyokwiva na kukomaa kwa rangi nyekundu. Ikiashiria, ni bidhaa ya biashara iliyo tayari kwa ajili ya kuchakatwa na kutumiwa.

Eneo la wazi lililo tambarare, lililo na mjumuiko wa vitalu vilivyopandwa mazao ya biashara aina ya papai, yaliyoota na kushamiri kwa rangi ya kijani kibichi pamoja na mabomba madogo yaliyopitishwa katikati yake; ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji.

Eneo kubwa lililo wazi na tambarare, lililozungukwa na bustani iliyopandwa miche kwa safu ziliyonyooka, pamoja na mabomba madogomadogo ya rangi nyeusi, yaliyopitishwa katikati ya miche hiyo, ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji. Ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Mtu aliyebeba torori lililo hifadhi zao la biashara aina ya pilipili katika eneo kubwa la wazi, lililo zungukwa na miche mirefu kiasi yenye rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili yakufanya shughuli za kilimo cha zao hilo la biashara.

Zao la biashara aina ya viazi, vilivyohifadhiwa katika eneo lililozungukwa na jopo la watu mfano wa wakulima, wa katika eneo lililowazi lililozungukwa na uoto wa asili wa rangi ya kijani kibichi unajumuisha nyasi fupi pamoja na miti mirefu, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kupanda mazao hayo ya biashara.

Mtu aliyevalia mavazi ya rangi ya bluu, aliyeshika mti wa mgomba utumikao kuzalisha zao la biashara la ndizi, katika eneo lililo tambarare lililozungukwa na miti mirefu pamoja na vichaka, ikiashiria ni eneo maalumu litumikalo kwa uzalishaji wa zao hilo.

Jopo la watu waliopo katika eneo la nje linalojumuisha vifungashio vyenye rangi nyeupe, lililohifadhi bidhaa ama zao la biashara aina ya viazi, likiashiria ni eneo la shamba litumikalo kwa kilimo cha bidhaa hiyo ama zao hilo la biashara.

Mtu aliyebeba kifungashio, aliyezungukwa na idadi kubwa ya mazao aina ya mahindi, yaliyopandwa katika eneo kubwa lililo wazi; yaliyoshamiri na kukomaa kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kupanda na kuvuna zao hilo la biashara.

Mtu aliyevalia fulana ya rangi nyeusi aliyeko katika eneo maalumu lililo tambarare, lililopandwa miche katika safu zilizonyooka na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria ni mkulima alimae zao la biashara, katika eneo linalotumika kwa ajili ya kupanda mazao hayo.

Eneo la wazi liliozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha vichaka pamoja na miti iliyopandwa bustani yenye mazao mfano wa nyanya, ikiashiria ni eneo maalum litumikalo kama kilimo cha biashara.

Mtu aliyevalia mavazi ya rangi ya bluu, aliyeshika matunda mawili mfano wa papai, moja likiwa na rangi ya manjano kuashiria kuiva, na moja likiwa na rangi ya kijani kuashiria ni bichi. Aliyepo katika eneo la hifadhi, lililopandwa miti ya mipapai, ikiashiria ni eneo la shamba.

Watu waliopo katika eneo lililozungukwa na zao la biashara aina ya vitunguu katika eneo lililo tambarale lenye uoto wa asili unaojumuisha vichaka pamoja na hifadhi ya milima ikiashiria ni wafanyakazi ama wakulima watumikao kwa ajili ya kuandaa zao hilo la biashara tayari kwa mauzo.

Eneo la nje lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha na nyasi fupi, vichaka pamoja na miti mirefu lenye bustani mfano wa vitalu iliyoota miche na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiria ni eneo la wakulima litumikalo kwa ajili ya kupanda mazao.

Mtu aliyevalia fulana pamoja na kofia rangi nyeusi, aliyeegemea katika zao la biashara aina ya kabichi. Katika eneo la nje lilozungukwa na uoto wa asili vikiwemo vichaka ikiashiria ni eneo la shamba litumikalo kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Jopo la watu wenye kufanania kuwa wakulima waliovalia mavazi maaalumu yenye rangi ya kijani wakiwa katika eneo lililozungukwa na zao la biashara aina ya mahindi wakfanya mavuno ama kusafisha eneo hilo kwaajili ya kupanda mazao.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na uzio pamoja na miti mirefu, lenye mazao yaliyoota na kupandwa katika safu zilizonyooka, pamoja na mabomba madogo madogo yatumikayo kwa ajili ya umwagiliaji; ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Jopo la watu waliopo katika eneo maalumu lenye mkusanyiko wa vyombo vya umbo mraba, vilivyohifadhi zao aina ya nyanya, lililoota na kushamiri kwa rangi nyekundu, ikiashiria ni wakulima baada ya mavuno ya zao hilo.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa vitalu vidogo vidogo vyenye miche ama mauwa yaliyochipua kwa rangi ga kijani kibichi, ikiashiria ni eneo litumikalo na wakulima kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Watu wawili waliopo katika eneo la wazi lililozungushiwa na uzio, lenye mjumuiko wa miti iliyopandwa katika vifungashio vyenye rangi nyeupe. Ikiashiria ni eneo linalotumika kama bustani kwa ajili ya kupanda na kuvuna mazao.

Vyombo vyenye umbo la duara vilivyohifadhi udongo wa rangi nyeusi unaoashiria rotuba, pamoja na miche midogomidogo iliyochepua ndani ya vyombo hivyo kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo lenye udongo mweusi unaoashiria rutuba, iliyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, pamoja na mabomba madogo yaliyopita katikati ya miche hiyo kama mfumo wa umwagiliaji; ikiashiria ni eneo litumikalo na wakulima kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Miche ya mazao mfano wa nyanya iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, iliyotoa matunda yaliyo kuiva kwa rangi nyekundu, iliyooteshwa kwa vifungashio maalumu yenye rangi nyeupe. Ikiashiria ni mfumo wa ukulima wa eneo dogo.

Mtu aliyeshika tunda aina ya tikiti maji, huku mengine yakiwa pembeni yake katika eneo la wazi lililo tambalale, lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi ikiashiria ni mkulima aliyevuna mazao hayo.

Eneo la nje lililopandwa miche midogo iliyochipua kwa rangi ya kijani kibichi, pamoja na mabomba yenye rangi nyeusi yaliyopita katikati ya miche hiyo, kama mfumo wa umwagiliaji. Linaloashiria ni eneo maalumu litumikalo kwa shughuli za kilimo.

Mtu aliyepo katika eneo lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha zao la biashara aina ya nyanya iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni mkulima mwenye kulima au kutunza shamba hilo ama kitalu kinachotumika kwa ajili ya kilimo.

Miche midogo iliyoota nakuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, iliyoota katika udongo mweusi unaohashiria rutuba katika vyumba vidogovidogo vyenye umbo mraba. Vikiashiria ni eneo linalotumika kwaajili ya kupanda nakukuza miche hiyo .

Eneo lililowazi lililopandwa miti mingi ya matunda aina ya papai, iliyoota na kushamiri kwa rangi ya kijani kibichi, inayoashiria ni eneo maalumu litumikalo kama shamba la kupanda na kuvuna mazao hayo.

Sanduku kubwa la umbo mraba lililohifadhi vifungashio vyenye udongo mweusi unaoashiria rutuba, vilivyo hifadhi miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo maalumu litumikalo kwa ajili ya kupandia mbegu na kukuza miche hiyo kama mazao.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa rafu zilizohifadhi vitalu vidogo au mfano wa bustani, yenye miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni mashine zitumikazo kwa ajili ya kilimo, kwa kutunza miche hiyo.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi lenye mfano wa vyombo vya umbo mraba vilivyochipuwa na kuota miche midogo kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria ni mashine zinazotumika kwa ajili ya kilimo, kwa ajili ya kukuza miche hio na kuvuna mazao.

Eneo lenye mjumuiko wa mashine za kilimo zilizotengenezwa na kuhifadhiwa kwa ustadi, zenye mkusanyiko wa bustani au vitalu vidogo vilivopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi; ikiashiria ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo cha kisasa.

Chombo cha moto aina ya trekta kilichopo katika eneo kubwa la wazi lililo tambarare, lililozungukwa na uoto wa asili, unaojumuisha nyasi fupi pamoja na vichaka ikiashiria ni mashine inayotumika kwa ajili ya kilimo.

Chombo cha moto aina ya trekta, kilichofungwa kifaa maalumu kinachotumika kwa ajili ya kuandaa shamba kwa kutifua udongo na kukata majani kupata urahisi wa kupanda mbegu. Katika eneo lililokuwa wazi na tambarare, ikiashiria ni mashine inayotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo maalumu lililotengenezwa kwa ustadi, lililo na vyombo vyenye rangi mchanganyiko bluu pamoja na nyeusi, lililo na miche mirefu iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, inayoashiria ni eneo maalumu linalotumika kupanda miche ama kilimo cha viwanda.

Eneo la ndani lililotengenezwa maalumu lenye safu iliyopandwa miche midogo, iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, inayoashiria ni eneo maalumu linalotumika kwaajili kupanda mazao hayo kwa teknolojia bila ya kutumia udongo aina ya "haidroponiki".

Chombo cha moto aina ya trekta, kitumikacho kwa ajili ya kufanya maandalizi ya shamba, kwa kukata majani na kutifua udongo ili kuleta urahisi wa kupanda mbegu, kilichopo katika eneo la wazi lililo tambarare, linaloashiria ni eneo la shamba.

Eneo la ndani lenye mjumuiko wa vitalu vidogo ama bustani zilizopo katika vyombo maalumu vya umbo mraba, iliyochipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo la viwanda linalotumika kwa ajili ya kupanda mazao na kuyakuza kisha kuvuna mazao.

Chombo cha moto aina ya trekta, chenye magurudumu madogo mbele pamoja na magurudumu makubwa nyuma, kinachovuta kifaa kinachotumika kwa ajili ya kuandaa shamba kwa kutifua udongo kupata urahisi wa kupanda mbegu, ikiashiria ni mashine inayotumika katika shughuli za kilimo.

Eneo maalum lililotengenezwa kwa ustadi, linalojumuisha rafu zilizohifadhi vitalu vidogo vidogo vilivyopandwa miti midogo iliyoota na kushamiri kwa rangi ya kijani kibichi, inayoashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kupanda mazao hayo kama kilimo cha viwanda.

Chombo cha moto aina ya trekta chenye magurudumu madogo mbele na magurudumu makubwa nyuma; kinachovuta kifaa maalumu cha chuma kinachotomika kwa ajiri ya maandalizi ya shamba kwa kutifua udongo ilikuleta urahisi wa kupanda mbegu kilichopo katika eneo la wazi lililo tambalale likiashiria ni shamba ama eneo linalotumika katika shughuli za kilimo.

Mashine yenye rangi mchanganyiko nyeusi pamoja na manjano iliyopo, kwenye eneo lililozungukwa na miche mirefu iliochipuwa kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiria ni eneo mfano wa shamba na mashine itumikayo kwa ajili ya kusaidia katika shughuli za kilimo.

Kifaa kidogo mfano wa mashine chenye magurudumu madogo, kilichopo katika eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi, lenye mjumuiko wa miche mirefu kiasi iliyopandwa kwa kunyooka. Ikiashiria ni mashine itumikayo kusaidia shughuli za kilimo.

Chombo cha moto aina ya trekta kinachotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo, kwa kuandaa shamba kwa kukata majani na kutifua udongo ili kuleta urahisi wa kupanda mbegu, kilicho katika eneo la wazi lililozungukwa na miche ama miti, linaloashiria ni eneo la shamba linalotumika katika kilimo cha viwanda.

Mashine maalumu, yenye rangi mchanganyiko nyeusi, pamoja na nyeupe iliyopo katika eneo maalumu lililooteshwa miti ama miche iliyochipua kwa rangi ya kijani kibichi na kutoa matunda ya rangi nyekundu pamoja na kijani, ikiashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya kusaidia shughuli za kilimo.

Mtu aliyepo katika chombo cha moto aina ya trekta, katika eneo la wazi lililokuwa na udongo wa rangi nyeusi ukiashiria rutuba, lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha vichaka pamoja na miti mifupi, ikiashiria ni mkulima au mfanyakazi atumiaye mashine hiyo kwa ajili ya maandalizi ya shughuli za kilimo.

Eneo la ndani lilotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, linalojumuisha mfano wa kitalu ama bustani iliyochepua miche midogo kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria ni eneo linalotumika kwa kilimo cha viwanda.

Kifaa chenye rangi mchanganyiko nyekundu pamoja na nyeupe, kilichopo katika eneo la wazi lililo tambarare, kinachotumika kwa ajili ya maandalizi ya shamba kwa kuchanganya na kutifua udongo, ili kuleta urahisi wa kupanda mbegu kinachotumika na wakulima katika shughuli za kilimo.

Eneo la ndani lililotengezwa na kuhifadhiwa miche midogo, iliyoota na kushamiri kwa rangi ya kijani kibichi, iliyotunzwa kwenye vyombo vyenye umbo mraba, ikiashiria ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Mashine maalumu yenye rangi mchanganyiko nyekundu, nyeupe, pamoja na machungwa, yenye magurudumu manne madogo iliyopo katika eneo lililo tambarare lilo zungukwa na uoto wa asili unao jumuisha majani madogo ikiashiria ni mashine maalumu itumikayo kwaajili ya shughuli za kilimo.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu ya rangi nyeupe waliopo katika eneo lenye mfano wa makabati ama rafu zilizohifadhi vitalu vidogovidogo vyenye miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiria ni ukulima wa viwanda.

Kifaa maalumu chenye rangi nyekundu pamoja na magurudumu kitumikacho kwa ajili ya kuandaa shamba kwa kuchakata udongo na kuusawazisha ili kuleta urahisi kupanda mbegu, kitumikacho na wakulima kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kilimo.

Eneo maalumu limetengenezwa kwa ustadi linalojumuisha mashine mbalimbali zinazo shika miche midogo, iliyoota na kushamiri kwa rangi ya kijani kibichi inayo hifadhi miche hiyo katika visanduku vidogo vyenye umbo mraba ama umbo duara ikiashiria ni eneo la viwanda litumikalo kwaajili ya kupanda mazao hayo kama kilimo cha viwanda.

Eneo lenye mfano wa kisima kilichopakwa rangi ya bluu pamoja na masanduku yaliyoko juu yake ya umbo la mraba, yalioota miche midogo iliyochipua kwa rangi ya kijani kibichi pamoja ndani ya kisima hicho kuonekana kuwa na samaki likiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya ufugaji wa samaki.

Watu waliosimama mbele ya chanzo kikubwa vha maji mfano wa bwawa lililotengenezwa kwa ustadi na kuzungushiwa uzio, lililopo katikati ya eneo lililokuwa wazi na kuzungukwa na kijani kibichi cha uoto wa asili ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya ufugaji wa samaki.

Eneo la nje lililozungukwa na uoto wa asili kama wenye nyasi fupi pamoja na miti, lenye chanzo cha maji mfano wa bwawa lililozungukwa na viumbe mfano wa kasa; ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya ufugaji wa samaki.

Eneo la wazi lililo tambalale lililozugukwa na uoto wa asili pamoja na hifadhi ya milima yenye chanzo kikubwa cha maji, mfano wa bwawa ama mto likiashilia ni eneo linalotumika katika ufugaji wa samaki.

Eneo lenye dimbwi la maji linaloonyesha mjumuiko wa samaki. Unaoashiria ni sehemu maalumu itumikayo kwa ajili ya kufuga ama kuhifadhi samaki hao, kama biashara ama ufugaji.

Eneo la nje lililo tulivu, lililozungukwa na uoto wa asili wa majani mafupi, vichaka, pamoja na miti mirefu, unaoashiria ni eneo maalumu la hifadhi la msitu.

Eneo kubwa la wazi lililotambarare, lililo na mjumuiko wa vitalu vidogo ama bustani zilizopandwa miche midogo iliyochipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria eneo maalumu litumikalo katika shughuli za kilimo.

Watu waliovalia mavazi maalumu ya rangi ya kijivu, huku mmoja wao akiwa ameshika kifaa aina ya chepe, katika eneo maalumu lililo tambarare, lililojumuisha uoto wa asili yakiwemo majani mafupi, ikiashiria ni watu wa hifadhi ya misitu.

Eneo la nje lililotulivu lililozungukwa na uoto wa asili inayo jumuisha vichaka pamoja na miti mirefu, pamoja na chanzo cha maji mfano wa mto kilichopita katikati yake. Ikiashiria ni eneo la misitu ama hifadhi ya wanyama.

Watu wawili waliopo katika eneo lililozungukwa na miti mirefu linalojumuisha bustani ama vitalu vilivyoota mazao ya rangi ya kijani kibichi ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya shamba ama shughuli za kilimo.

Watu wawili waliopo katika eneo maalumu lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, ikiwa na masanduku ya umbo mraba madogo yaliyochipua na kuota miche kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha Haidroponi.

Eneo la nje lenye mjumuiko wa mabomba yenye rangi nyeupe, yaliyotengenezwa na kupambwa kwa ustadi, likiwa na miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha hydroponi, cha sayansi ya bila kutumia udongo.

Eneo la nje lenye mkusanyiko wa masanduku ya umbo mraba, yaliyohifadhi kimiminika na mengine yakiwa na miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi.

Eneo maalumu lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lenye mjumuiko wa miche mfano wa miti mirefu, iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi.

Eneo maalumu lenye miche iliyochomoza na kuota kwa rangi ya kijani kibichi. Iliyopandwa katika safu zilizonyooka, ndani ya mabomba maalumu yenye rangi nyeupe ikiashiria ni kilimo cha hydroponi cha bila ya kutumia udongo.

Eneo maalumu linalojumuisha miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, iliyoota katika eneo mfano wa bomba jeupe. Linaloashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kupanda mazao hayo kwa kilimo cha hydroponi cha bila ya kutumia udongo.

Miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, iliyoota juu ya chombo cha rangi ya kijivu chenye umbo mraba kwa kutengenezwa kwa ustadi wa kuwekewa mabomba ya rangi nyeupe, inayoashiria inapitisha baadhi ya kimiminika yatumikayo kwa ajili ya kilimo cha haidroponiki cha bila ya kutumia udongo.

Mtu aliyeshikilia majani ama miche yenye rangi ya kijani kibichi, iliyopandwa katika eneo maalumu lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi; likiashiria ni eneo la haidroponi, ya bila ya kutumia udongo.

Eneo la ndani linalojumuisha mabomba yenye miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo maalumu litumikalo kwa ajili ya kilimo hicho, chenye kutumia sayansi na tekinolojia cha kupanda mazao bila ya kutumia udongo.

Mimea ama miche iliyoota na kuchipua na kuota kwa rangi ya kijani kibichi katika chombo maalumu chenye umbo mraba, pamoja na mabomba madogomadogo yanayoashiria kupitisha aina ya kimiminika, ikiashiria ni eneo maalumu litumikalo kwa ajili ya kufanyia kilimo cha haidroponi cha bila kutumia udongo.

Eneo la ndani lenye mjumuiko wa mabomba ya rangi nyeupe yenye miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, pamoja na ndoo mfano wa kimiminika kilichohifadhiwa ndani yake, ikiashiria ni kilimo cha haidroponi ama sayansi ya kulima mazao bila ya kutumia udongo.

Eneo la nje linalojumuisha mabomba ya rangi nyeupe yaliyohifadhi ama kuchomoza miti midogo iliyoota na kushamiri kwa rangi ya kijani kibichi, iliyokua na mfano wa zao kama mboga ama kabichi, inayoshiria ni kilimo cha haidroponiki cha bila ya kutumia udongo.

Eneo la nje lenye mjumuiko wa mabomba yaliyopangwa katika safu zilizonyooka, yanayojumuisha miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni mfumo wa kilimo cha hydroponiki cha bila ya kutumia udongo.

Eneo la nje lililokuwa wazi lililojumuisha mabomba yenye rangi nyeupe, iliyopandwa miche midogomidogo iliyochipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha haidroponiki, cha bila ya kutumia udongo.

Eneo lenye mkusanyiko wa mabomba yaliyotengenezwa kwa ustadi, yenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na kijivu, iliyochipua miche midogo iliyoota kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria ni eneo linalotumika kupandia miche hiyo kwa kilimo cha haidroponi, cha bila ya kutumia udongo.

Miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, iliyochomoza katika vyombo venye umbo mraba, inayoashiria ni vyombo maalumu vitumikavyo kwaajili ya kuchipua ama kupanda mbegu na kutoka miche hiyo kama kilimo chenye kutumia sayansi na teknolojia cha bila kutumia udogo kiitwacho kilimo cha "haidroponiki".

Eneo lenye mjumuiko wa mabomba yaliyopangwa katika safu zilizonyooka, yenye rangi nyeupe na vishimo vidogo vilivyochomoza miche kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi cha sayansi ya bila ya kutumia udongo.

Miche midogo midogo iliopandwa na kuchepua kwa rangi ya kijani kibichi, iliopandwa katika mabomba ya rangi nyeupe. Inayoashiria ni kilimo maalumu cha haidroponi cha bila ya kutumia udongo.

Chombo chenye umbo duara na rangi nyekundu kilichohifadhi mfano wa kimiminika, chenye mfuniko wenye rangi nyeupe pamoja na miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni mfumo wa ukulima ama kilimo cha "HYDROPONIC".

Eneo la wazi lililonamjumuiko wa mabomba ya rangi nyeupe, yaliyoota na kuchipua miche midogo kwa rangi ya kijani kibichi. Linaloashiria ni eneo maalumu litumikalo kwa ajili ya kilimo cha "hydroponiki" cha sayansi ya bila ya kutumia udongo.

Eneo la ndani linalojumuisha mabomba maalum ya rangi nyeupe, yaliyohifadhi miche midogo iliyoota na kuchepua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiriria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha haidroponiki, cha bila ya kutumia udongo.

Eneo la njee lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, linalojumuisha mabomba yenye rangi nyeupe yaliyopandwa miche midogo iliyochipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo maalumu litumikalo kwa ajili ya kilimo cha haidroponi, cha bila kutumia udongo.

Chombo maalumu chenye umbo duara chenye rangi ya bluu, kilichohifadhi miche ama mche ulioota kwa rangi ya kijani kibichi unaoashiria ni chombo maalumu kitumikacho kwa ajili ya ukulim wa haidroponiki wa bila ya kutumia udongo.

Eneo la ndani lenye mjumuiko wa mabomba ya rangi nyeupe, yaliyochomoza na kuota miche midogo kwa rangi ya kijani kibichi, inaashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha hydroponiki cha bila ya kutumia udongo.

Eneo linalojumuisha mabomba marefu yenye rangi nyeupe yaliyoota na kuchipua mimea midogo yenye rangi ya kijani kibichi ikiashiria ni eneo linalotumika kwa shughuli za kilimo cha haidroponi cha bila ya kutumia udongo.

Miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi kijani kibichi, iliyopandwa katika mabomba maalumu yenye rangi nyeupe. Likiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kupanda mazao hayo, kama kilimo cha hydroponi cha bila ya kutumia udongo.

Bomba lenye rangi nyeupe, lenye mashimo madogomadogo yaliyochomoza miche iliyoota kwa rangi ya kijani kibichi pamoja na ndoo mbili zilizounganishwa katika bomba hilo, ikiashiria ni aina ya kilimo cha haidroponi cha bila ya kutumia udongo.

Eneo lenye mabomba ya rangi nyeupe yenye mashimo madogo yaliyochomoza miche midogo kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiria ni mfumo maalum unaotumika kwaajili ya kilimo cha "hydroponic " cha bila kutumia udongo

Eneo lenye mkusanyiko wa mabomba yaliyopangwa katika safu ikiwa moja kati ya mabomba hayo yakiwa yana miche midogo iliyochepua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya kilimo cha haidroponi cha bila ya kutumia udongo.

Eneo la ndani linalojumuisha miche midogo iliyoota kwa rangi ya kijani kibichi, iliyopandikizwa katika mabomba yenye rangi nyeupe, inayoashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kupanda miche hiyo kwa sayansi ya "haidroponiki "ya bila ya kutumia udongo.

Eneo linalojumuisha mabomba yenye rangi mchanganyiko nyeusi, kijivu pamoja na nyeupe, yaliyochomoza miche midogo iliyoota na kushamiri kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kufanya kilimo cha "HYDROPONIC"cha bila ya kutumia udongo

Eneo maalumu lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lilkilopo katika hifadhi iliyozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi pamoja na vichaka, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo viwanda.

Chombo cha moto mfano wa trekta chenye rangi ya manjano kilichopo katika eneo la wazi lililotambalale, lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti ikiashiria ni mashine inayotumika katika shughuli za kilimo.

Eneo lenye mkusanyiko wa miche mirefu iliyoota na kutoa matunda kwa rangi nyekundu pamoja na kijani, iliyoota na kuchipua katika safu zilizonyooka mfano wa bustani ama kitalu, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Watu wawili waliopo katika eneo la ndani lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, wakiwa wamezungukwa na safu za miche iliyoota katika vitalu vidogovidogo, na kushamiri kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya ukulima wa viwanda.

Watu wawili waliopo katika eneo la ndani lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lenye mjumuiko wa vitalu ama bustani zilizopangwa katika safu zilizoonyooka na kuota miche midogo kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiria ni enelo linalotumika kwaajili ya shughuli za kilimo za viwanda.

Jopo la watu waliovalia mavazi ya rangi ya bluu, wakiwa katika eneo maalumu la ndani lenye mjumuiko wa bidhaa aina ya nyanya, inayoashiria ni eneo litumikalo kusindika ama uhifadhi wa bidhaa hiyo kama kiwanda.

Trekta lililopo katika eneo kubwa la wazi lililo tambarare, linalojumuisha miche ama mazao yaliyopandwa na kuota katika safu zilizonyooka, yenye kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo kubwa litumikalo kwa kilimo cha viwanda.

Eneo maalumu lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lililopo katika eneo la nje lilowazi lililozungukwa na uoto wa asili wa rangi ya kijani kibichi pamoja na hifadhi ya milima mikubwa. Inayoashiria ni eneo lililotengenezwa kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo maalumu lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, linalojumuisha miche midogomidogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, iliyopandwa katika safu zilizonyooka, ikiashiria ni eneo maalumu litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Watu wawili waliovalia mavazi maalum yenye rangi ya bluu pamoja na vifaa kinga kama viatu virefu pamoja na glavu, walioshika vyombo vyenye rangi nyekundu vitumikavyo kuhifadhi mfano wa miche ama mazao vikiashiria ni ukulima wa viwanda.

Eneo lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi linalojumuisha vitalu vidogovidogo vilivyopandwa katika safu zilizonyooka, zenye mazao yaliyoota na kushamiri kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiria ni eneo maalumu litumikalo kwa ajili ya vilimo vya viwanda.

Eneo liliojengwa na kuezekwa kwa ustadi, lenye mjumuiko wa aina ya mbogamboga ama mazao yaliyoota na kushamiri kwa rangi ya kijani kibichi, na mmoja kati ya mfanyakazi ama mkulima, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare, lililozungukwa na uoto wa asili mfano wa majani madogo, lililopandwa mazao yaliyoshamiri na kuota kwa rangi ya kijani kibichi, yaliyopandwa katika safu zilizonyooka, ikiashiria ni eneo litumikalo kupanda mazao hayo kama kilimo cha viwanda.

Eneo la wazi lililo tambarare lililozungukwa na miti mirefu, iliyopandwa mazao mfano wa kabichi, ikiashiria ni eneo maalumu la shamba litumikalo kwa ajili ya kilimo cha zao hilo.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu ya rangi ya kijani kibichi, pamoja na vifaa kinga kama glavu, waliopo katika eneo lenye meza nyingi, lililohifadhi aina ya mazao mfano wa maua, ikiashiria ni eneo litumikalo kusindika, ama maandalizi ya bidhaa hizo za viwanda.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare, lililopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, iliyopandwa kwa ustadi katika safu zilizonyooka, ikizungukwa eneo hilo na miti mirefu pamoja na uoto wa asili mfano wa majani, ikiashiria ni eneo maalumu litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Chombo cha moto aina ya trekta kilichopo ndani ya eneo kubwa la wazi lililo tambarare, kinachotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo kwa kuandaa shamba kwa kutifua udongo, kupata urahisi wa kupanda mbegu, inayoashiria ni eneo la shamba litumikanalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo lenye mkusanyiko wa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, iliyopandwa katika safu zilizonyooka na bomba la chuma lililopo pembeni yake, ikiashiria ni mfumo unaotumika kwa ajili ya umwagiliaji.

Eneo la nje lenye mjumuiko wa miche midogo iliyopandwa katika safu zilizonyooka, ikiashiria ni eneo la kitalu ama bustani linalotumika kwa ajili ya kupanda mazao hayo. Na mabomba madogo madogo yaliyopita katikati ya vitalu hivyo ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji.

Eneo mfano wa bustani ama kitalu, kilichopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi na mabomba madogo yenye rangi nyeusi yaliyopita katikati ya miche hiyo, ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji.

Eneo la nje lililojumuisha matuta ama vitalu vidogo vilivyopandwa miche iliyoota na kushamiri kwa rangi ya kijani kibichi, pamoja na mabomba madogomadogo yaliyopita katikati ya vitalu hivyo, ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji.

Eneo la wazi lililotambarale linalojumuisha uoto wa asili wa nyasi fupi pamoja na vichaka. Katika eneo mfano wa bustani ama kitalu lililopandwa mazao katika safu zilizonyooka, pamoja na bomba la rangi nyeupe linalotoa maji ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji.

Eneo la wazi linalojumuisha uoto wa asili ulioota na kushamiri kwa rangi ya kijani kibichi pamoja na mabomba yaliyopitishwa katikati yake, ikiashiria ni mfumo maalumu utumikao kwa ajili ya umwagiliaji.

Eneo la ndani lilotengenezwa kwa kuezekwa kwa ustadi, lililopandwa miche midogo iliyoota na kushamiri kwa rangi ya kijani kibichi, Pamoja na mabomba mdogomadogo yaliyopita katikati ya miche hiyo ikiashiria ni mfumo maalumu utumikao kwa ajili ya umwagiiaji.

Watu waliopo katika eneo lenye bustani ama kitalu kilichopandwa na kuchepua miche kwa rangi ya kijani kibichi, huku akiwa ameshika mabomba yanayotoa maji ikiashiria ni mfumo unaotumika kwa ajili ya umwagiliaji.

Eneo la wazi lililojumuisha uoto wa asili wa zao la mahindi, pamoja na bomba kubwa lenye rangi nyeupe, lenye kutobolewa na kutoa maji kama aina mfumo wa umwagiliaji, ikiashiria ni eneo la shamba, lenye kutumia mfumo huo wa umwagiliaji.

Eneo la wazi lenye udongo wenye rangi nyeusi, unaoashiria rutuba, huku mabomba madogomadogo yaliyopitishwa katikati, ikionekana ni maandalizi ya kitalu ama bustani kwa mfumo wa umwagiliaji tayari kwa ajili ya kupanda mazao.

Eneo lenye udongo wenye rangi nyeusi unaoashiria rutuba, uliozungukwa na bustani ama kitalu kilichoota na kuchipua miche kwa rangi ya kijani kibichi, pamoja na mabomba madogomadogo ya rangi nyeusi yaliyopita katikati yake, ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji.

Eneo la nje lililo na udongo wenye rangi nyeusi unaoashiria rutuba, ikiwa na miche midogomidogo iliyopandwa kwa safu zilizonyooka, pamoja na mabomba meusi yaliyopita katika vitalu hivyo, ikiashiria ni mfumo maalumu utumikao kwa ajili ya umwagiliaji.

Eneo la wazi lenye miche midogomidogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, pamoja na bomba la rangi nyeusi lililopitishwa katikati ya miche hiyo, ikiashiria ni bomba litumikalo kwa ajili ya mfumo wa umwagiliaji.

Eneo la kitalu ama bustani lililoandaliwa kwa ustadi lenye udongo wa rangi nyeusi unaoashiria rutuba. Pamoja na mabomba mawili ya rangi nyeusi yaliyopitishwa katikati ya kitalu hicho, ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji.

Eneo la nje linalojumuisha woto wa asili ulioota na kushamiri kwa rangi ya kijani kibichi, lilizungukwa na tengezo kubwa cha maji mfano wa mto ama bwawa, ikiashiria ni eneo la hifadhi la misitu.

Eneo kubwa la wazi linalojumuisha uoto wa asili ulioota kwa rangi ya kijani kibichi; unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti, pamoja na hifadhi ya milima mirefu; ikiashiria ni eneo la hifadhi la misitu.

Eneo kubwa la wazi lenye mjumuiko wa uoto wa asili, unaojumuisha nyasi fupi zilizoota na kuchepua rangi ya kijani kibichi pamoja na miti mirefu. Ikiwa ni mfano wa hifadhi yenye milima na misitu.

Eneo kubwa lililowazi lenye chanzo kikubwa cha maji mfano wa mto ama bwawa, lililozungukwa na hifadhi ya barabara pamoja na uoto wa asili unaojumuisha vichaka pamoja na miti, linaloashiria ni eneo la hifadhi la misitu.

Eneo kubwa la wazi liliozungukwa na chanzo kikubwa cha maji mfano wa bwawa ama mto, iliyozungukwa na uoto wa asili wenye rangi ya kijani kibichi, unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti, inayoashiria ni eneo la hifadhi ya misitu.

Jopo la wanyama wa mwituni aina ya pundamilia waliklo katika eneo la fukwe pembezoni mwa kina kikubwa cha maji Au ziwa lililohifadhi ndege wengi wa rangi nyeupe ikiashiria ni eneo la hifadhi ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare linalojumuisha uoto wa asili kama nyasi fupi, vichaka pamoja na miti pamoja na hifadhi ya milima na chanzo kikubwa cha maji mfano wa mto au bwawa ikiashiria ni eneo la hifadhi la misitu.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare, lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka, pamoja na miti, lililozungukwa na mlima mkubwa, ikiashiria ni hifadhi ya msitu.

Eneo la wazi lililotambarare, linalo jumuisha uoto wa asili mfani wa miti pamoja na vichaka, lililozungukwa na chanzo cha maji mfano wa mto, likiashiria ni eneo la hifadhi ya msitu.

Mnyama mrefu aina ya twiga aliyopo katika eneo mfano wa hifadhi iliyozungukwa na uoto wa asili, unaojumuisha vichaka pamoja na miti mirefu. Ikiashiria ni eneo maalumu la hifadhi la misitu.

Wanyama aina ya twiga, waliopo katika eneo la wazi linalojumuisha uoto wa asili, kama: majani mafupi, vichaka pamoja na miti mirefu pamoja na hifadhi ya milima, ikiashiria ni eneo la hifadhi la misitu.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare linalojumuisha bustani ama vitalu vilivyopandwa mazao kwa rangi ya kijani kibichi linaloashiria ni eneo la hifadhi linalotumika kwaajili ya shughuli za kilimo.

Eneo kubwa lililozungukwa na hifadhi ya milima, pamoja na uoto wa asili unaojumuisha vichaka pamoja na miti, ikiashiria ni eneo la hifadhi ya wanyamapori ama eneo la hifadhi ya msitu.

Eneo la wazi lililotambarare, lenye uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti mirefu, yenye hifadhi ya mlima mkubwa, ikiashiria ni eneo la hifadhi la misitu.

Eneo kubwa lililo na chanzo cha maji mfano wa mto ama bwawa, lililozungukwa na kipande kidogo cha ardhi, chenye uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, miti pamoja na vichaka. Ikiashiria ni eneo maalumu la hifadhi ya mto.

Eneo kubwa la hifadhi lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti mirefu; lililozungukwa na chanzo cha maji mfano wa mto, ikiashiria ni eneo la hifadhi la misitu.

Mti mkubwa uliopo pembezoni mwa hifadhi ya barabara, katika eneo kubwa lililozongukwa na hifadhi ya milima na uoto wa asili, ukijumuisha nyasi fupi pamoja na miti iliyo kwa mbali, ikiashiria ni eneo la msitu ama hifadhi ya misitu.

Mti mkubwa iliopo katika eneo kubwa la wazi lililo tambalale, na kujazwa uoto wa asili unaojumisha nyasi fupi vichaka pamoja na milima inaoashiria eneo la misitu au hifadhi ya wanyama.

Eneo kubwa lililo wazi lenye udongo wa rangi nyekundu, linalojumuisha uoto wa asili kama miti mirefu pamoja na hifadhi ya milima. Ikiashiria ni eneo la wanyama pori ama hifadhi ya misitu.

Wanyama wa mwituni aina ya punda milia, waliopo katika eneo kubwa la wazi lililotambarare, linalojumuisha uote wa asili wanyanyasi fupi, vichaka pamoja na miti mirefu, likiashiria ni eneo la hifadhi la misitu.

Eneo kubwa la wazi lenye chanzo kikubwa cha maji mfano wa mto, uliozungukwa na uoto wa asili inayojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti, linaloashiria ni eneo la hifadhi la msitu.

Eneo la wazi lenye barabara iendayo katikati ya misitu, unaojumisha uoto wa asili ulioota na kushamiri kwa rangi ya kijani kibichi; unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti, pamoja na hifadhi ya milima inayoashiria ni pori ama hifadhi la wanyamapori.

Eneo kubwa lililozungukwa na milima, pamoja na hifadhi ya uoto wa asili unaojumuisha vichaka, majani madogo pamoja na miti. Ikiashiria ni eneo la hifadhi la misitu, ama eneo litumikalo kwa ajili y a shughuli za kilimo.

Eneo kubwa la wazi lililotambarare linalojumuisha uoto wa asili ulioota kwa rangi ya kijani kibichi unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti na hifadhi za milima ikiashiria ni eneo la hifadhi la misitu.

Eneo kubwa la hifadhi lenye mlima mkubwa na kuzungukwa na milima, pamoja na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti, ikiashiria ni eneo la hifadhi la misitu.

Eneo la wazi lililo tambarare linalojumuisha uoto wa asili wa vichaka vidogo pamoja na miti iliyozungukwa na hifadhi ya milima ikiashiria ni eneo la misitu au hifadhi ya wanyama.

Eneo la wazi lililo tambarare, lililozungukwa kwa uoto wa asili unayojumuisha nyasi ndefu kiasi pamoja na hifadhi ya milima mirefu na wanyama aina ya twiga waliopo katika chini kivuli cha mti, ikiashiria eneo la hifadhi la misitu.

Chanzo kikubwa cha maji mfano wa bwawa, lililozungukwa na hifadhi ya milima, pamoja na uoto wa asili ulioota na kushamiri kwa rangi ya kijani kibichi, inayojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti ikiashiria ni eneo la hifadhi ama misitu.

Eneo la wazi lililozungukwa na uoto wa asili, unaojumuisha nyasi fupi pamoja na vichaka pamoja na mawe makubwa mfano wa milima, unaoashiria ni eneo la hifadhi ya msitu.

Mtu aliyemshika mnyama aina ya mbuzi, huku akizungukwa na mazao ya mahindi pamoja na mbogamboga, katika eneo la nje lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha na vichaka, ikiashiria ni mkulima ama mfugaji mwenye kuwalinda na kuwatunza wanyama hao.

Mtu aliyesimama katika eneo la nje lililozungukwa na mifugo aina ya bata katika eneo lililo tambarare lililozungukwa na uzio pamoja na miti mirefu, likiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya ufugaji.

Watu wawili waliovalia mavazi maalumu ya rangi nyeupe waliopo katika eneo la ndani lililozungushiwa uzio na kukusanya mjumuiko wa kuku pamoja na vyombo vya kulishia, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya ufugaji wa kuku.

Mtu aliyevalia mavazi maalumu ya rangi ya kijani kibichi, aliyeshika mfano wa kifungashio, anachokitumia kwa ajili ya kuongoza ndege aina ya bata, ikiashiria ni mmiliki wa eneo maalumu litumikalo kwa ajili ya kufuga na kuhifadhi ndege hao.

Eneo la nje lenye udongo wenye rangi nyeusi unaoashiria rutuba, chenye mfano wa bustani au kitalu kilichopandwa miti midogo iliyochipua kwa rangi ya kijani kibichi, pamoja na mabomba yatumikayo kwa mfumo wa umwagiliaji, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha mbegu.

Vyombo pamoja na vifungashio maalumu, vilivyochapishwa maneno pamoja na picha, mfano wa mazao kama matunda pamoja na nyanya, vilivyohifadhiwa katika maboksi maalumu, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kuhifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Watu waliopo katika eneo mfano wa shamba ama kitalu, kilichotengenezwa na kuwekwa mabomba ya rangi nyeusi yenye kutoa maji, ikiashiria ni eneo la hifadhi la shamba litumikalo kwa ajili ya kupanda mbegu na kuvuna mazao.

Eneo maalumu lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, linalojumuisha vitalu vidogovidogo vyenye miche ambayo imeota kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo la kupandwa mbegu na kuvunwa mazao.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare lililo na vitalu, vilivyopandwa miche midogo, iliyochipua kwa rangi ya kijani kibichi pamoja na mabomba madogo meusi, yapitishwayo katikati ya vitalu hivyo yakiaashiria ni mfumo wa umwagiliaji.

Eneo la ndani, lenye vifungashio vya plastiki vilivyochapishwa maneno yasomekayo, vuna mbegu pamoja na majina tofauti tofauti, ikiwemo mbegu za mbogamboga, pamoja na kabichi; ikiashiria ni eneo maalumu la kuuzwa bidhaa hizo za mbegu.

Vyombo vilivyo na umbo duara vilivyo na rangi tofauti, vilivyobeba mbegu ama nafaka za aina tofauti, ikiwemo; mahindi, uwele maharage, pamoja na njugu mawe, ikiashiria ni sehemu yenye kupatikana kwa kuuza ama kununua nafaka hizo.

Vyombo vyenye umbo la duara, vyenye rangi mchanganyiko; kahawia pamoja na nyeusi, vilivyomo ndani, na udongo wa rangi nyeusi unaoashiria rutuba pamoja na miche midogo iliyochipua kwa rangi ya kijani kibichi. Likiashiria ni eneo maalumu litumikalo kwa ajili ya kupanda mbegu, kuvuna mazao.

Kifungashio cha plastiki chenye rangi mchanganyiko kijani pamoja na manjano kilichochapishwa maneno yasomekayo ¨EA mbegu¨ na kuchorwa picha mfano wa mazao kama uyoga ama vitunguu, inayoashiria ni kifungashio maalumu kilichohifadhi mbegu zitumikazo kupanda mazao hayo.

Jopo la watu waliopo katika eneo lenye mfano wa kitalu chenye udongo wa rangi nyeusi, unaoashiria rutuba katika eneo lililozungukwa na uzio wa miti, ikiashiria ni eneo maalumu litumikalo kwa ajili ya kupanda mbegu ama kukuza mazao.

Eneo lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lenye mjumuiko wa vitalu ama bustani zilizopandwa katika safu zilizonyooka, katikati yake zikachomoza miche midogo iliyoota na kushamiri kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kupanda mbegu, kuilea kisha kuvuna mazao.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare iliyopandwa miche midogo iliyoota katika safu zilizonyooka na kushamiri kwa rangi ya kijani kibichi pamoja na mabomba yenye rangi nyeusi yaliyopitishwa katika miche hiyo ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji.

Eneo maalumu lenye vyombo vya duara vyenye rangi tofauti, vilivyohifadhi mfano wa nafaka ama mbegu mfano mahindi, choroko, ulezi pamoja na mtama, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kuhifadhi, ama kuuza mbegu hizo, ama nafaka.

Vifungashio maalum vya plastiki, vyenye rangi ya kijani na kuchorwa picha mfano wa mazao kama mchicha, bamia, vitunguu, karoti pamoja na matango vikiashiria ni vifungashio vilivyohifadhi mbegu kwa ajili ya kupanda mazao hayo.

Kifungashio cha plastiki chenye rangi mchanganyiko kijani pamoja na manjano, kilichochapishwa maneno yasomekayo “simlau mbegu”, pamoja na kuchorwa picha mfano wa matunda madogo yenye rangi nyekundu, kinachoashiria kuhifadhi matunda hayo ama mbegu zitumikazo kupandia matunda hayo.

Eneo maalumu lenye udongo unaoashiria rutuba, lenye miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, pamoja na mabomba ya rangi nyeusi yaliyopitishwa katikati ya miche hiyo, ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji.

Vifungashio maalumu vya plastiki vyenye rangi mchanganyiko (kijani pamoja na kahawia), vilivyochorwa picha mfano wa mazao kama: vitunguu, nyanya na mbogamboga; na maneno elekezi, ikiashiria ni kifungashio kilichohifadhi bidhaa hizo au mbegu zinazotumika kwa ajili ya kupanda bidhaa hizo.

Eneo lenye mjumuiko wa vifungashio vilivyohifadhi mbegu ama nafaka mfano wa mahindi, mtama pamoja na ulezi zilizohifadhiwa katika eneo maalumu na vifungashio vilivyojaa kwa rangi nyeupe. Ikiashiria ni eneo linalotumika kuuza mbegu ama bidhaa hizo za nafaka.

Miche midogo yenye rangi ya kijani kibichi iliyoota na kuchipua katika chombo chenye maduara madogomadogo. Iikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kupanda mbegu, kukuza mazao na kwisha kuvunwa mavuno.

Watu wawili waliovalia mavazi maalumu yenye rangi nyeupe, wakiwa na mnyama aina ya mbwa wakifanya vipimo ama kumkagua. Ikiashiria ni watu maalumu wenye kutoa huduma za afya kwa wanyama.

Mtu aliyevalia mavazi maalumu ya rangi nyeupe pamoja na kofia, aliyemshika mnyama aina ya mbwa ikiashiria ni mtu mwenye kutoa huduma, ama daktari kwa ajili ya wanyama wenye kutoa huduma za matibabu kwa wanyama.

Mtu aliyevalia shati la rangi jeupe akiwa katika eneo lililozungukwa na mabanda, pamoja na mbwa wa rangi mchanganyiko nyeusi pamoja na kahawia. Ikiashiria ni eneo litumikalo kwa hifadhi ya wanyama hawa.

Eneo la mapumziko lililotulivu lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti ikimuonesha mnyama aina ya twiga, ikiashiria ni eneo la hifadhi ya wanyama pori ama misitu.

Wanyama aina ya nyati waliopo katika chanzo kikubwa cha maji mfano wa bwawa ama mto, uliozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi ama vichaka, ikiashiria ni eneo maalumu la hifadhi ya wanyama au msitu.

Mnyama mwenye mapembe marefu, mwenye rangi mchanganyiko; nyeupe pamoja na kahawia. Akiwa katika eneo la malisho lilowazi na tambarare iliyozungukwa na nyasi fupi, ikiashiria ni eneo la hifadhi la misitu.